Kitoweo hiki, cha samaki, huwa kitamu sana na manufaa kwenye afya yetu binadamu. Huwa kinapatikana kila kabila nchini humu Kenya.

Mshakiki ni kitoweo ambayo hutengenezwa na nyama ya ng'ombe, mbuzi pia kuku na chaweza sindinizwa na sima, kachumbari na viazi.

Ukuzaji wa nazi hukuwa na manufaa hususan kwa upishi, utengenezaji wa keki na mafuta ya kujipaka.

Mbaazi ya nazi, na mahamri, ni maakuli utakayoyapata katika kila nyumba. Hususan mwambao wa pwani.

Maziwa inapotoka kwenye mkulima, huwa lazima ipitie kwenye mashine ambayo huwa inasafisha maziwa ili isikuwe na madhara yoyote.

Kaimati ni baadhi vya vitoweo huliwa asubuhi au jioni kama kiamsha kinywa ama vitoweo, kustahimili njaa unapotayarisha chakula cha mchana au jioni.

Mdalasini, ndengu, mchele, kunde, mbaazi, maharagwe, hivi ni baadhi vya vyakula vinavyo uzwa kwenye soko.

Hivi ni vyakula tofauti kama viazi, kuku, kachumbari. Mlo wa mchana au usiku itategemea vile mtu atakavyovila.

Hawa ni samaki wa baharini wanaouzwa na huyu mchuuzi kulingana na ukubwa au udogo wake.

Hichi ni kidimbwi cha ukulima wa ufugaji wa samaki wadogo ambao watakua wakubwa wapate kuuzwa.